Wakiwa baharini baadhi ya watu wamejibwaga majini, huku wengine wakifurahia Pwani, wakionyesha matumizi bora ya rasilimali za kiasili. Hatua inayoakisi juhudi za serikali katika kuendeleza utalii na kuhifadhi mazingira ya bahari kwa manufaa ya jamii.

Kivuko cha kisasa chenye rangi ya buluu na maandishi ya Jambo Mombasa, inasafiri taratibu juu ya maji ya pwani ikibeba abiria na magari huku kikiakisi uzalendo na ukarimu wa mji wa Mombasa, kwa wenyeji na wageni wanaovuka kutoka upande mmoja hadi mwingine.

Jengo la kifahari la likizo lililojengwa kwa mtindo wa kisasa ,likiwa na bomba la mvua la nje linalokupa fursa kuonga ukiwa umezungukwa na mandhari asili hali iliyotangia utulivu na starehe isiyokifani.

Mwanabiashara mjasiliamali, ameandaa kwa ustadi vitumbua, kaimati na vyakula vingine vya asili akiviuza kwa wateja wake kwa huduma wa kupendeza katika eneo la soko lenye shughuli nyingi.

Watu waliyovaa mavazi ya kitamaduni yaliyopambwa kwa manyoya wanatumbuiza kwa midundo ya ngoma ya asili, huku wengine wakicheza kwa ustadi na shauku wakionyesha urithi wao wa kifahari. Unaeleza historia na tamaduni zao kuanzia ya sanaa ya jadi.

Kando ya bahari yenye mawimbi tulivu kuna bwawa la kuogelea lililozungukwa na miti ya kijani yenye maua maridadi na minazi inayoyumba kwa upepo. Ikiwemo hema zenye paa za makuti, viti vya watu kustarehe wakifurahia mandhari ya kuvutia ya mapumziko ya pwani.

Nyumba za kuvutia za likizo zilizo pakwa rangi safi ya nyeupe na kuezekwa kwa makuti ya asili husimama kwa haiba zikiacha hisia ya utulivu, upekee na muungano wa kifahari na mazingira yakuvutia.